Duka hili ni la mapambo ya kike. Kuna mapambo ya shingo na kunazo begi. Mapambo haya yako katika rangi tofauti kuna zile za rangi ya samawati, rangi ya kijani kibichi rangi ya nyeusi na hata nyeupe. Duka hili limejengwa kutumia mbao na mabati.

Noti hili ni la shilingi elfu moja za Kenya. Rais wa kwanza wa kenya anaonekana akiwa ameketi, nalo jengo kuu la KICC liko kando yake.

Hapa ni kwenye kituo cha kuuza maziwa, mwanaume mwenye shati nyeupe anaonekana akiwa na glasi mkononi na jagi kwenye mkono wake wa kulia. Anayatia maziwa taratibu.